Hapa ni madukani au nchini ambayo maji haya yameweza kuekezwa ili kuyatoka na kuipeleka ambayo kwenye mtoni. Maji haya yameweza kuitengenezea jiwe ambaye inaweza chukua maji haya. Nyuma yake kuna mtu wa pikipiki na wanaweza kutembea huko.

Hawa ambao wameweza kuiketi chini katika kazi hili huku wameweza kuweka masimu yao na kuyashika makalamu na vijikaratasi kumaanisha kwamba kuna vitu ambazo wanaandika katika mashambani huku watu ambao wanaitaka kujumulika au kujumulisha wameweza kusimama wakipeana mawaidha majina

Hawa ni wakenya ambao wameweza kuivalia nguo na wengine wakiwa na bendera kuonyesha kuwa ni wakenya, wako katika sehemu fulani au wameweza kuhudhuria mkutano ambao unaendelea, hao wengine huenda wameenda katika mchezoni ili kushabikia timu yao.

Hapa ni Huduma Kenya nayo ambao watu wako mbele ni wale wa huduma Kenya ambao wanaelekea na gari zao huku ndani. Nayo, hapa kunadhihirisha kuwa wakenya wako na jukumu la kuenda huku ili waweze kuifanyiwa kazi au kufanya kile ambao wanaitaka kufanya.

Hawa ni wachezaji wa voliboli, ambao wanaonekana wakipiga makofi kwa wenzao, ili kuwapea waweze kuipata ushindi. Hawa wameweza kuketi nyuma ya wale ambao wanacheza ili wakiona mchezo huu ukiendelea.

Hapa ni Huduma Kenya, wale ambao wameweza kuketi chini ni wakenya ambao wameweza kuenda huku ili waweze kujieleza au kusaidika katika huduma Kenya. Kuna wengine ambao wameweza kushika tarakilishi huko ndani, kuonyesha kuwa ni wale ambao wanasaidia katika huduma Kenya, ili wasaidie wakenya.

Hizi ni vifaa ambazo wakati wowote, ukitaka kutoka kenya unaweza kuitumia, wakati unaitaka kuenda kenya au kutoka kenya kuenda kwingine lazima kuwe na hili uweze kupata usafiri katika uwanja wa ndege.

Hawa ni wale mashabiki ambao ni wa timu fulani ambao wanaonekana wa Gor Mahia. Wameweza kwenda katika sehemu hii ili kuisaidia timu hii ili kuweza kuipata ushindi. Hao wameweza kuhudhuria huku. Wachezaji wao wako kati ya ile mitindo ya wanendelea kucheza.

Wachezaji wa soka ambao wako katika mazoezi kwenye uwanja huu na wanaendelea kuicheza wakiwa wamevalia shati za Betika na kuna wengine wako nyuma yao wakionekana kuwa wanashabikia timu hio.

Hawa wako katika ile sehemu ambayo ni huduma kenya. Hawa wenye wameweza kushika tarakilishi katika sehemu hii ni wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma hilo kuweza kuwafanyia wanainchi kazi na hao ambao wameweza kusimama ni wakenya ambao wameenda kuhudhuria huduma huku.

Hapa ni sehemu ambayo imeweza kuitoka kwa maji kuipita katika sehemu hii. Kuna ile ambayo imepita katika sehemu kuonyesha kuwa imebeba maji... Hii kifaa inaweza kusuma mafuriko kusukuma kule maji mingi inaweza kuingia kuharibu mazingira.

Hawa ni wafuasi au hawa ni mashabiki wa timu fulani ambayo ni Bandari. Hii wameweza kuendea katika sehemu hiyo kuipea au kuisaidia wachezaji wazee wa klabu hiyo waweze kuipata ushindi katika mchezo unaochezwa.

Hapa ni huduma Kenya hao ambao wameweza kuitwa huku wakiangalia tarakilishi wanaonekana kuwa ni wale ambao wameajiriwa katika huduma Kenya ile iweze kuisaidia Kenya ambao wameweza kwenda huko. Naye kuna huyu mwingine ambaye amesimama akiangaliana na huyu.

Hapa ni huduma Kenya hao ambao wameketi wakiangalia tarakilishi, ni wale ambao wanasaidiana katika huduma Kenya, ili kusaidia wale wakenya ambao wamependa huku, wakiwa wanaitaka usaidizi katika sehemu hii la huduma Kenya.

Anaye apishwa ni rais wa nne wa jamuhuri ya Kenya ambaye ako hali ya kuapishwa ambaye ameweza kushika bibilia. Naye kando yake ni wife wake Rachel Ruto na yule jaji ambaye ako katika kuapisha kwake kuakikisha yale maneno atakayesema.

Hapa ni kortini ya Judiciary ambayo inaonyesha kuwa wakati wowote unapotaka au una kesi lolote unataka kujumuisha unaenda katika sehemu hiyo ili uweze kusaidiwa. Kwani ni sehemu ambayo iko katika mjini Nairobi, Kenya.

ambaye ameweza kuikiri na amevalia sauti, rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Huku mwingine mwanaume huyu ni jaji mkuu aliye aliyeenda kustaafu ambaye ni David Maraga. Huku majaji wengine wakimwangalia kuonyesha kuwa wameweza kuitokea katika korti nao kulikuwa na mkutano na hawa majaji waliweza kutubia katika mkutano.

Hapa ni huduma kenya ambao wameweza kuketi chini, wako katika foleni iliwaweze kuhudumiwa katika huduma kenye. Wale ambao wameweza kusimama mbele yao ni wale ambao wameweza kufikiwa, iliaweza kuhudumiwa katika hapa huduma kenya. Kuna maofisa wa polisi ambao wameweza kukaa uku, kuonyesha kuwa kuna mafunzo ambao aneelezwa huko.

Huyu ambaye ameweza kusimama ni rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, Muigai Kenyatta, huku akiwa anasalimiana na waziri. Nyuma yake kuna ofisa wa polisi ambaye anamsaidia rais huyo kumchunga. Kuna waziri wengine ambao wameweza kutembea na rais ili waweze kwenda katika mkutano ambao unaendelea.

Hapa ni Huduma Kenya, naye huyu anaye simaa ni waziri ambaye ameweza kuhuduria katika sehemu ya huduma hili, kueza kuwasaidia waKenya, nao hawa ambao wameweza kuitisha shae rahisi ni wale ambao wameajiriwa katika huduma, ili kuifanyia kazi waKenya katika sehemu hii.

Hawa ambao wameipita mkofi huwa wakielekea katika sehemu ya huku juu wanaonekana ni wachezaji wa klabu fulani huku wakienda kusherehekea wale ambao walikuwa wanawasaidia au kuwapa msukumo ili waweze kuipata ushindi kwenye mchezo huo.

Hawa ni wafuasi wa timu fulani ambayo ni Gor Mahia. Hawa wameeza kuienda katika sehemu ambao wachezaji hawa wanaicheza ili waweze kuwapea ushabiki au kuwapea ujuzi ili wachezaji hawa wa Gor Mahia waweze kuyapata ushindi katika mchezo huo.

Hapa ni huduma Kenya, mtu huyu ambaye ameweza kuketi chini, anajieleza au kupeana maoni yake. Jamaa huyu ambaye ameshika tarakilishi anamsaidia huyu ambaye ameweza kutembelea Huduma Kenya, kuna wale wengine bado wanaketi chini, huku wakiwa wanapiga foleni baada ya kuipata.

Hiki ni jumba la juu ambalo lina court. Huku inaonyesha kuwa wakati umefanya kosa lolote au umekosalia katika kisifa chochote unaweza kwenda huko kuhukumu kesi yako ili iweze kusikika na watoe maoni kuwa ni ya uhakika ama sio ya uhakika. Inaonyesha kuwa inapatikana mjini Nairobi Kenya.

Hapa ni huduma Kenya naya huyu anaonekana akifinya tarakilishi, na yule ambaye ameweza kuajiriwa katika huduma ili awezekuaidia wakenya ambao wameweza kupenda akitaka kusaidiwa huduma Kenya naye kuna wengine ambao wameweza kukiketi nyuma ya huyu.

Hili ni kitu ambayo unawezapata katika huduma kenya. Inahakikisha kuwa ni mkenya na unalipa ushuru inaonyesha kuwa uko na kazi na ule ushuru unatumika ili kuijenga barabarani au kuitumia ifaavyo.

Hili ni la babosi, ambalo linaonyesha kuwa wakati wewe unatoka katika sehemu zingine, unakuja hapo kuipeana kitambulisho ili uweze kuwa ama kuwa wewe ni Mkenya. Naye ambaye ametoka ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Kithure Kindiki, huku afisa huyu wa polisi amesimama mbele yake.

Hapa ni huduma Kenya, wale ambao wameweza kuketi chini mbele ya hawa ni wale ambao wameweza kufika huko, kujikimu, kujieleza katika huduma huko kenya. Mwenyewe ameweza kukaa hapo mbele na tarakilishi anaonekana kuwa anawafunza au kuwasikiliza maoni ya hawa wengine ambao wameweza kuketi mbele yake.

Hapa ni huduma Kenya, mama huyu ambaye ameweza kuivalia kofia ya nyakundu anaonekana akipeana mkono wake ili aweze kudhibitisha kuwa yeye ni Mkenya ili aweze kuipata kitambulisho. Huyu naye huyu ameweza kuiketi ni msaidizi anayefanya kazi katika huduma.

Hii ni nyumba ambayo watu wengi huenda kufanya. Hii nyumba ambayo ni huduma na watu hawa wenye wameketi huko ndani ni wale wanaofanya kazi kwenye huduma. Na kando kuna viti viti ambao wateja huwa huenda wanakaa huku wakisubiri laini kuhudumiwa katika huduma hii. Huduma hii huweza kupewa unaweza kupewa maelezo mingi na inaweza kusaidia binadamu katika maisha.

Hawa ni watu ambao wamesimama huku wameeka bendera yao kwenye uso wamepaka rangi ili kudhihirsha kua wa kenya Kenya. Katikati yao ni mtu ambaye amevaa miwani ana ameweka kofia na kwenye nguo yake kuna baji limeandikwa Kenya na imechorwa bendera. Hawa wako kwenye mchezo na mbele wako na picha ili kuonyesha kua na wakenya wenyewe.

Hawa ni watu ambao wengi wao wameweza kuvalia nguo ambazo zinaonyesha bendera ama iko na maelezo ya bendera la Kenya. Wengi wao huenda wako kwenye michezo au kuna wenye wako ile mkutano inaoonyesha Kenya. Na kando wengi wao wako na simu wakichukua huenda ni chochote ile ambayo itaonyesha walikuwa huku.

Mbele yake ni rais wa jumuia wa Kenya, William Samoei Ruto, na kando yake ni bibi wake, Rachel Ruto. Wameweza kusimama ili kudumisha kuwa wamepata mamlaka ya kuweza kuwa waongozi wa Kenya na wameshika Biblia huku wakiongea, wakiongea kuwa watafanya kazi wataimaliza kazi yao vizuri.

Kuna watu watatu ambao wamesimama, katikati yao ni mwanaume ambaye ameweka miwani na kando kando yao ni wanawake ambao wameweza kucheka huku wakiangalia kwenye video ,hao wamevaa nguo nyekundu na inadhirisha kuwa huenda wako katika mchezo ili kujumuisha kenya katika michezo hayo.

Mama huyu ni jaji mkuu wa majaji katika taifa la Kenya na ameweza kusimama huku ameshika bibilia kwenye mkono wake wa kulia ili kutimisha kuwa huenda anaapishwa na kupewa kazi na serikali kuwa jaji mkuu. Yeye anaonekana kuongea na kuadimisha kuwa atafanya kazi yake vizuri bila tatizo lolote na anaomba mungu kumsaidia kwenye kazi lake hilo.

Watu hawa ni watu ambao wameeza kushika baji au kitambo ambayo imeweza kuandikwa maneno ya kotini ,na huenda kuna sehemu ambayo huenda hawajafanyiwa ukweli au sheria na serikali, nao wamekuwa kwenye maandamano ili wapate haki yao.

Hili ni chumba kubwa ambalo linaonyesha ishara kua ni jumba la huduma.na mama wawili ambao wameweza kuketi mbele ya chumba hili ambao huenda wako na maelezo au wanaeleza wateja kuhusu njia wanayotaka kusaidiwa. Kuna vitu ambavyo vinaonekana na chumba hili inaonekana kuna mtu mmoja anaweza kusimama kando.

Kuna wanajeshi ambao wameweza kuvalia unifomi ya class huku wakiwa wamesimama wakiwafundisha wale wengine. Juu yao kuna watoto wa shule ambao wameweza kuzungumza ni kama wako kwa hili wakiongelesha mwalimu wao. Jini yao kuna wanafunzi ambao wameweza kuishika vitabu vyao huku wameweka kwenye mkongo wakitembea wanaonekana ni kama wamefunga shule wanaenda mbali.